Bwawa kubwa lenye maji yaliyojaa na kufurika vizuri. Bwawa hili hutumiwa kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme na kusambaza kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma na usambazaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Nguzo ndefu ya umeme iliyo katikati ya vichaka, imeunganishwa kwa nyaya ndefu zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo lingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na maswala ya uzalishaji na usambazaji na utoaji wa hudumua za nishati ya umeme.

Nguzo ndefu za umeme, zilizo unganishwa kwa vyuma, juu yake kuna transfoma iliyounganishwa kwa nyaya zinazopitisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Nishati hii hutumiwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibinadamu. Hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayo jiusisha utoaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Nguzo mbili katikati kukiwa na transfoma zilizounganishwa kwa nyaya zinazopitisha nishati ya umeme, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni eneo linalojihusisha na utoaji wa huduma na uzalishaji wa nishati ya umeme.

Nguzo kubwa za umeme katikati kukiwa na transifoma iliyo unganishwa kwa nyaya zinazopitisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na uzalishaji na usambazaji wa nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.

Pembezoni mwa nyumba kubwa na ya kisasa nguzo ndefu iliyounganishwa kwa nyaya zinazopitisha umeme kutoka eneo moja kwenda jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma wa nishati ya umeme, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.

Nguzo ndefu ya chuma yenye kifaa kama taa chenye rangi nyeupe na nyeusi, huku nyaya ndefu nene zinaunganisha nguzo hizo kutoka katika eneo moja kwenda eneo jingine na kupitisha nishati ya umeme, hii inaashiria kuwa hili ni eneo maalumu linalojihusisha na masuala ya usambazaji wa nishati ya umeme.

Mtambo maalumu aina ya transfoma, wenye rangi nyeusi, uliounganishwa kwa nyaya nene, unaosaidia kupitisha nishati ya umeme kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo jingine. Hii inahakikisha kuwa hili ni eneo maalum linalojihusisha na masuala ya uzalishaji na usambazaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Nguzo ndefu ya umeme iliyounganishwa kwa nyaya zinazopitisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Nishati hiyo hutumiwa katika shughuli mbalimbali za binadamu, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa nishati wa umeme.

Mtambo mkubwa aina ya transfoma unaounganishwa kwa nyaya mbalimbali zinazo safirisha nishati ya umeme kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo lingine huku pembeni kukiwa kuna nguzo ndefu ya umeme. Nishati inatumiwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za binadamu za kila siku. Hii inaashiria kuwa ni eneo muhimu linalo jihsisha na masuala ya uhifadhi na usambazaji wa nishati ya umeme.

Sehemu maalumu yenye nguzo nyingi minara mirefu inayounganishwa kwa nyaya maalumu zinazopitisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Pembezoni wa ukuta nguzo ndefu za umeme zinazounganishwa kwa nyaya ndefu zinazopitisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda lingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Daraja kubwa linalounganishwa na vyuma vyenye rangi ya bluu, huku taa zinazotoa mwanga mkali pamoja na mashine mbalimbali zinazotumika kuzalisha nishati ya umeme, na kusafirisha kutoka eneo moja na eneo jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa nishati ya umeme.

minara mirefu inayounganishwa na nyaya nene zinazopitisha nishati ya umeme nakuisafirisha kutoka eneo moja kwenda katika eneo jingine nishati, hii hutumiwa katika shughuli mbalimbali na hutumika kuraisisha kazi za kila siku, hii inaashiria kuwa hii ni eneo maalumu linalojihusisha na maswala ya uzalishaji na usambazaji wa huduma ya nishati ya umeme.

Mnara mrefu unaounganishwa kwa nyaya zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma, ya uzalishaji na usambazaji wa nishati ya umeme.

Ndani ya sehemu maalumu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa nishati ya umeme. Mnara mrefu wenye rangi nyekundu na kijani, na mashine zenye rangi ya njano na nyekundu; zinaendelea na shughuli ya uzalishaji wa nishati hiyo na kuisambaza kutoka eneo moja na kwenda eneo jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo ndefu ya umeme yenye rangi ya kijani imeunganishwa kwa nyaya zinazopitisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda eneo lingine, nishati hii hutumiwa katika shughuli mbalimbali za binadamu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na usafirishaji na uzalishaji wa nishati ya umeme.

Nguzo ndefu huku zikiwa zimewekewa transfoma yenye nyaya zinazopitisha nishati ya umeme, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Nishati hii hutumiwa kwa ajili ya kuzalisha na kutumiwa katika shughuli mbalimbali, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa huduma ya nishati ya umeme.

barabara pana na iliyo tengenezwa kwa kiwangu cha rami, kukiwa kuna sehemu iliyo chora alama za punda miria ikiashiria kuwa hii ni sehemu inayotumiwa na watu kuvuka barabara hiyo, kundi kubwa la watu pamoja na wanafunzi wapo wamesimama tayari kwaajiri ya kuvuka barabara hiyo.

Watu wanaendelea na shughuli ya utengenezaji wa taa za barabarani taa zenye rangi nyekundu, kahawia pamoja na kijani. Hii ni moja ya alama zinazotumiwa kuwaruhusu wale wanao tembea kwa miguu kupita na kuvuka barabara kutoka katika upande mmoja kwenda katika upande mwingine.

Barabara kubwa iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, huku kukiwa na sehemu iliyochorwa alama ya pundamilia yenye rangi nyeusi na nyeupe. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayotumiwa na watembea kwa miguu kwa ajili ya kuvuka barabara. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu yenye kujihusisha na masuala ya alama za barabarani.

Kibao cha alama za barabarani chenye rangi nyekundu na nyeupe pamoja na mchoro wa watu wawili wakivuka barabara, hii inaashiria kuwa hii ni alama ya barabarani inayotumiwa na watembea kwa miguu. Ikiashiria kuwa hii ni sehemu kwa ajili ya kuvuka barabara kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.

Mwanamke mmoja aliyevalia suruali nyeusi na koti la kijivu mkononi mwake akiwa ameshika fimbo, pembezoni kukiwa na kibao chenye rangi ya bluu, njano na nyeupe. Picha ya mtu akivuka, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na alama za barabarani.

Taa sita za barabarani zenye rangi ya njano huku taa moja ikiwa imewaka kwa mwanga mwekundu na nyingine kwa mwanga wa kijani, taa hizi hutumiwa kwa ajili ya kuruhusu watembeaji kwa miguu kuvuka barabara kutoka katika upande mmoja kwenda katika upande mwingine. Pia magari kusimama ili kuruhusu wavukaji hao wa barabara, kuvuka kwa usalama.

Barabara kubwa na ya kisasa iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, huku magari makubwa kwa madogo yenye rangi mbalimbali yanapita katika barabara hiyo. Katikati ya barabara hiyo kuna sehemu iliyochorwa pundamilia zenye rangi ya bluu na nyeupe, hii inaashiria kuwa ni sehemu inayotumiwa kwa ajili ya kuvuka kwa watembea miguu.

Pikipiki ndogo yenye rangi ya machungwa pamoja na bluu, nyuma imewekewa bodi. Mwanamume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu ameketi katika pikipiki hiyo. Pikipiki hii inatumika kusafirisha mizigo kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Pikipiki ndogo yenye rangi ya kijani na maandishi meupe, imeegeshwa pembezoni mwa ukuta. Pikipiki hii hutumiwa kwa ajii ya usafirishaji wa watu pamoja na mizigo. Hii inaashiria kuwa hii sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Watu wawili kila mmoja anaelekea katika gari lake, nyuma yao kukiwa na daraja kubwa linalotumiwa na wapitaji wa miguu na magari ya aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na huduma ya usafirishaji.

Watu waliovalia makoti yenye rangi ya bluu pamoja na vizibao vyenye rangi ya kijani, huku kukiwa na trekta kubwa yenye rangi nyeupe, wanaendelea na shughuli ya ujenzi wa barabara hiyo inayotumiwa kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo pamoja na watu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusiha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanendelea na shuguli zao za kila siku, huku magari makubwa na madogo yanapita katika barabara kubwa iliyo tengenezwa kwa kiwango cha rami. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Watu waliovalia kofia za kijani pamoja na pikipiki zenye rangi ya kijani, huku mwingine akiwa ameshika maiki akitoa matangazo kuhusu jambo fulani. Nyuma kukiwa kuna bango lenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani; yanayosomeka kama farasi. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Watu wanaendelea na shughuli ya utengenezaji wa barabara, huku gari kubwa lenye rangi nyeupe lililobeba zege inayotumika katika utengenezaji wa barabara hiyo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Barabara pana iliotengenezwa kwa kiwango cha rami, ikiwa imezungukwa kwa majengo marefu ya maghorofa, watu wajinsia ya kike na ya kiume pamoja na magari yanapitia katika barabara hiyo. Hii inashiria kuwa hili ni sehemu, inayo jihusisha na utoaji wa huduma ya usafirishaji.

Eneo kubwa linalotumiwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka kutoka katika maeneo mbalimbali, gari kubwa lenye rangi ya bluu linaloshusha taka katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayotumiwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka.

Gari kubwa lenye rangi ya njano linalotumika kubebea takataka kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, watu wawili wa jinsia ya kiume wanaendelea na shughuli ya upakiaji wa taka hizo katika gari hilo. Kwa ajili ya kuzipeleka katika sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu, linalotumiwa kwa ajili ya shughuli ya ukusanyaji wa taka katika maeneo mbalimbali, ndani ya gari hilo kuna taka zenye rangi nyeupe, zinaashiria kuwa ni magazeti na mifuko ya plastiki, mtu mmoja amesimama pembezoni mwa gari hilo akiendelea na shughuli ya upakiaji wa taka hizo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na masuala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Matenga ya plastiki yenye rangi nyeusi na njano; mwanaume mmoja amesimama pembezoni mwa matenga hayo akishusha mifuko ya plastiki yenye rangi nyekundu na nyeusi iliyopakiwa katika toroli tayari kwa ajili ya kumwaga taka hizo katika matenga hayo. Hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na masuala ya uifadhi na uzibiti wa taka za aina mbalimbali.

Eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya shughuli maalumu za uhifadhi na udhibiti wa taka katika maeneo mbalimbali kama vile majumbani, viwandani na hata mashuleni, gari kubwa zenye rangi ya kijani, zinashusha taka hizo katika eneo hilo. Hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayotumiwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka kutoka katika maeneo mbalimbali.

Eneo la wazi lililo tengwa maalumu kwa ajili ya shughuli ya uhifadhi na udhibiti wa taka. Taka ngumu, hasa za plastiki, zinachomwa kwa ajili ya kuziyeyusha. Hii inaashiria kuwa hii ni eneo maalumu linalo jhusisha na masuala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Watu waliyovalia maovaroli yenye rangi ya kijani, wanaendelea na shughuli ya kupakia taka katika gari kubwa lenye rangi ya njano na kichwa chenye rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka katika eneo maalumu lililotengewa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka hizi. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Matenga yenye rangi ya njano yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu, matenga hayo hutumika kwa ajili ya uhifadhi wa taka za aina mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhafadhi na udhibiti wa takataka za aina mbalimbali.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya shughuli ya uhifadhi na udhibiti wa taka, magari mawili gari lenye rangi ya bluu na kijani linaendelea na shughuli ya ushishaji wa taka hizo katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya shughuli ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Mifuko ya plastiki yenye taka ndani yake imefungwa na kuhifadhiwa vizuri katika sehemu maalumu inayotumiwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika eneo lililotengwa, kwa ajili ya shughuli ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa taka za aina mbalimbali, gari kubwa lenye rangi nyeupe linashusha taka katika eneo hilo. Huku watu wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na shughuli ya kutafuta uchafu katika eneo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inaojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Ndani ya jengo maalumu linaotumiwa kwa ajiri ya kuhifadhi na kuzibiti taka hasa taka za chupa za plastiki, mashine mbalimbali zinazo tumiwa katika kuchakata na kuzalisha bidhaa zingine zitokanazo na chupa hizo. Hii inashiria kuwa hii ni sehemu maalumu iliyo tengwa kwa ajira ya usafiri na uzibiti wa taka za aina mbalimbali.

Ndani ya tenga maalumu la kuhifadhia taka taka, kuna taka za plastiki zenye rangi nyeupe kama vile makopo ya juisi, vijiko na taka zingine. Hii inashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Eneo kubwa linalotumiwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka kutoka katika maeneo mbalimbali kama vile nyumbani, hospitali shuleni na hata viwandani. Gari kubwa lenye rangi ya bluu linashusha taka katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Ndani ya choo kilichotengenezwa kwa ubora na kisasa zaidi, pembeni kukiwa kuna tenga kubwa lenye rangi ya bluu, tenga hilo hutumiwa kwajili ya uhifadhi wa taka ngumu kama vile tishu na taka nyingine, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na maswala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali kama taka za kimiminika na taka ngumu.

Watu kadhaa walioshika mifagio mirefu mikononi mwao wanaendelea na shughuli ya ufagiaji katika eneo hilo, huku watu wengine wakipita wakiendelea na shughuli zao. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo maalumu linalojihusisha na maswala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Tenga kubwa lenye rangi nyeusi, ndani yake likiwa limejaa uchafu wa aina mbalimbali, kama vile: makopo, karatasi, maboksi pamoja na chupa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Taka ngumu kama vile chupa, mifuko ya plastiki pamoja na miti. Huku maji machafu yanatiririka katika mtaro huo, taka hizo zimekusanyana katika eneo moja. Hii inaashiria kuwa hii ni eneo maalumu linalojihusisha na maswala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Tenga kubwa la plastiki lenye rangi nyeusi, ndani yake likiwa na mfuko wa plastiki wenye rangi nyeusi. Taka za aina mbalimbali zimehifadhiwa katika tenga hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Taka zilizokusanywa na kuhifadhiwa pamoja katika chumba maalumu taka hasa za maboksi, mifuko ya plastiki pamoja na chupa. Taka hizi hutumiwa kwa ajili ya kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa nyingine, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na maswala ya uhifadhi na udhiti wa taka za aina mbalimbali.

Mabomba mapana ya chuma yanayotumiwa kusafirisha taka hasa za kimiminika, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka, za aina mbalimbali hasa za kimiminika.

Mifuko mingi ya plastiki yenye rangi nyeusi pamoja na rangi ya machungwa, imefungwa na kuhifadhiwa vizuri katika eneo moja. Mifuko hiyo imebeba taka ndani yake, mifuko hii inahitaji kusafishwa na kupelekwa katika eneo maalumu lililotengwa, kwa ajili ya kuhifadhi na kudhibiti taka za aina mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wanaendelea na shughuli ya ukusanyaji wa taka zilizomwagwa katika eneo hili, na kujaza katika matoroli madogo kwenda kuzipakia katika gari kubwa lililopaki pembeni lenye rangi ya njano. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na maswala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Ndani ya vyoo vilivyotengenezwa kwa ubora na kisasa zaidi, vyoo hivi vinatumika kwa ajili ya uhifadhi wa taka za aina mbalimbali zitokanazo na binadamu, kama vile; kinyesi na mkojo, pia kukiwa kuna kopo la plastiki linalotumiwa kwa ajili ya uhifadhi wa taka kama vile karatasi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Watu wanaendelea na shughuli ya upakiaji wa taka katika gari kubwa lenye rangi ya njano na nyeupe, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya udhibiti wa taka hizo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Matenga makubwa ya prastiki yenye rangi nyeusi na mifuniko yenye rangi ya njano nyekundu pamoja na kijani, huku maandishi yanayotumika kuhifadhia kila tenga hii inaashikia kuwa haya ni matenga yanayotumika kuhifadhi takataka, hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimabali.

Eneo maalumu lililowekwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka kutoka katika maeneo mbalimbali kama vile majumbani, viwandani na hata mahospitalini. Taka hizo zimetupwa na kuhifadhiwa katika eneo hilo, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Matenga maalumu ya plastiki yenye rangi nyekundu, nyeusi pamoja na bluu yanayotumiwa kwajili ya uhifadhi wa taka za aina mbalimbali kama vile karatasi, chupa na taka zingine zinazotokana na kuhifadhiwa katika makopo hayo, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Tenga la plastiki lenye matobo lenye rangi ya bluu, tenga hili hutumiwa kwa ajili ya uhifadhi wa taka hasa taka kuu kama vile karatasi, chupa pamoja na vifaa vingine. Hii inaashiria kuwa hili ni eneo maalumu linalojihusisha maswala ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali,

Sehemu maalumu inayotumika kuhifadhi taka za aina mbalimbali, taka hasa za plastiki zimetupwa katika eneo hilo. Huku matrekta yenye rangi ya njano yanaendelea na shughuli ya umwagaji katika eneo hilo. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Matenga ya plastiki yanayotumiwa kwa ajili ya uhifadhi wa taka za aina mbalimbali, yakiwa na rangi ya kijani, kijivu, pamoja na mfuko wa plastiki mweusi, yamepangwa katika mstari mnyoofu, katika eneo lenye nyasi fupi za rangi nzuri ya kijani kibichi, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya shughuli za uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali. Watu waliovalia matisheti yenye rangi ya bluu, wanaendelea na shughuli ya ushushaji wa taka kutoka katika gari kubwa lenye rangi ya bluu na nyekundu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uhifadhi na udhibiti wa taka.

Vibanda viwili vya plastiki vyenye rangi ya bluu na nyeupe. Mlangoni vikiwa vimechorwa picha ya mwanamke na mwanaume. Sehemu hii hutumiwa kama Choo, kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo. Hii inashuria kuwa, ili ni eneo maalumu linalojuhusisha na maswala ya uhifadhi na udhibiti wa taka, hasa taka za kimiminika.

Kibanda maalumu chenye rangi nyeupe na bluu, kibanda hiki kinatumuwa kwa ajili ya kutupa taka za aina mbalimbali. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayo tumiwa kwa ajili ya uhifadhi na udhibiti wa taka za aina mbalimbali.

Nje ya nyumba moja kuna tenki kubwa lenye rangi nyeusi na maandishi ya njano, tenki hili linatumika kuhifadhia maji yanayotumiwa katika shughuli mbalimbali za binadamu, kama vile; kufulia, kuoshea vyombo na kuoga, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya maji.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu na maandishi yenye rangi nyeupe, gari hili linatumika kwa ajili ya uhifadhi wa maji yanayotumika katika shughuli mbalimbali. Hii inaashiria kuwa, hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya maji.

Watu watatu wamesimama pembeni mwa mabomba makubwa meusi, bomba hayo yanatumika kusafirisha maji kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo lingine. Maji ambayo hutumiwa katika shughuli mbalimbali za kila siku, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na maswala ya utoaji wa huduma ya maji.

Mabomba marefu mapana yenye rangi ya kijani yanayopita kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, chini yake kukiwa kuna mtaro unatiririsha maji taka kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utoaji wa huduma ya maji.

Mabomba marefu ya kijani yaliyo pangwa kwa mpangilio maalumu. Mabomba hayo yanatiririsha maji kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo lingine. Maji ambayo hutumiwa katika shughuli mbalimbali kama vile kufua, hii inaashiria kuwa hii ni eneo maalumu linalo jihusisha na masuala ya utoaji wa huduma ya maji.

Bomba refu na pana linalotumiwa kwa ajili ya shughuli ya kusafirisha maji, kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo jingine. Maji hayo hutumiwa katika shughuli mbalimbali za kila siku. Hii inaashiria kuwa, hii ni eneo maalumu linalojihusisha na maswala ya utoaji wa huduma ya maji.